Rais wa nchi wa Kenya William Samoei Ruto Kipchirchir na jaji mkuu wa Kenya Martha Kome wanatoka sehemu wakizungumza. Ruto anamwonyesha Martha Koome saa yake, walikuwa wanaulizia ni saa ngapi. Bendera ya Kenya inaonekana kando.

Aliyekuwa Rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaapisha mshikilia biblia na katiba. Aliyekuwa jaji mkuu Maraga anashuhudia. Watu wengine wamekuja kwa wingi kushuhudia Rais akitaka kuanza muhula wake. Alichaguliwa na wananchi miaka ya elfu mbili kumi na tatu na miaka elfu mbili kumi na saba.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Martha Koome na majaji wenzake wanatabasamu wakisalimiana watatu. Wako nje ya korti kuu ya Kenya. Martha Koome pia ni mwenye kusimamia korti hio.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome na spika wawili, mmoja wa bunge la seneti, mwingine bunge la kitaifa, Moses Wetangula na Amason Kingi na wenye kukaa seneti na wenye kukaa bunge la taifa wanasimama kwa pamoja wanapiga sawira. Wametoka kongamano sehemu fulani.

Chama cha ODM wamewaita wanahabari wanawahutubia. Ukitaka kusimamia kwenye uchaguzi unaweza chukua chama hii. Kubwa wake ni Raila Amolo Odinga. Watu wengi wameweza kushinda uchaguzi wakiwa wenye chama hichi.

Mwanariadha anaruka na kuanguka mchangani. Wenye kumpea alama wanaangalia. Mashambiki wanaonekana watatu. Watu hawaagalii sana mchezo huu wa kuruka. Mwanariadha amefanya bidii akaruka mbali.

Rais wa nchi ya Kenya, William Ruto na naibu wake Rigathi Gashagua na jaji mkuu Martha Koome na aliyekua jaji mkuu Maraga, wamekuja kwa pamoja, wamesimama kupigwa sawiri. Nyuma yao kuna bendera ya Kenya.

Wanariadha wamekuja kwa pamoja wanashindana mbio ya kukimbia. Mashabiki wamekaa huko juu wanaangalia wakimbizi. Mwenye anashinda anapewa zawadi. Wakenya wanabobea kwenye mchezo huu.

Vitambulisho vimepangwa kwa wingi wenye vitambulisho hizi wanapaswa kuja kuzichukua zimetokea pindi walipojaza makaratasi, unaweza zipata kwenye kituo cha Huduma kituo hichi cha Huduma kilifunguliwa na serikali ili wananchi wapate huduma kama hizi za kitambulisho.

Kituo cha huduma. Watu wanakuja wengi ili wapate huduma za kiserikali. Serikali ilifungua ili kuwahudumia wananchi wapate huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa na cheti cha kufa. Wahudumu wamevaa nguo ya kikazi. Mmoja amesimama akiwaangalia wengine wakifanya kazi.

Sehemu ya huduma. Wananchi wanakuja kuhudumiwa sehemu hii ili waweze kueda nyumbani wameridhika. Wenye kuwahudumia wamevaa nguo ya kazi. Huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho ama cheti ya kuzaliwa na ya kufa inapatikana sehemu hizi za huduma.

Wachezaji wamesimama kwenye uwanja wanafanya mazoezi. Mchuano yao inataka kuanza. Mashabiki wamekaa wakiangalia wachezaji hao. sehemu ya uwanja wa michezo.

Waziri wa nchi ya Kenya anamsalimia mtu aliyeshiriki katika michezo ya kandanda. Amevaa nguo nyekundu ilioandikwa KDF. Anapewa t-shirt ilioandikwa R. Sylvaine. Huyu ni mchezaji wa timu ya Ulinzi.

Watu wamekuja kuhudumiwa kwenye hema. Wahudumu wamevaa kitu juu ya shati yao kuonyesha ni wahudumu, pia kila mtu amevaa barakoa. Ukitaka huduma unakuja sehemu hii unapata ile unachotaka.

Chama cha kisiasa cha Jubilee imeandikwa mbele pamoja. Ni rangi ya nyeusi na nyekundu. Chama hiki kiliweza kumwingiza aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akashinda kiti cha urais.

Mtu anaruka juu, wenye kuangalia kumpea maksi wamekaa kando. Hakuna mashabiki kwa vile viti ziko wazi. Mchezo huu huchezwa shuleni ama nchi ya Kenya pia inaenda sehemu ya kitaifa kimataifa kuicheza.

Mashabiki wamekuja kuangalia timu yao pendwa ikishiriki kwenye mchezo. wamepaka rangi ya nchi ya Kenya kwenye uso yao. Wengine wamevaa nguo ya timu yao pendwa. Wanafurahia sana wamejitokeza kwa wingi kushabikia timu yao.

Wachezaji wameeka mviringo, wanapeana motisha kabla mchuano kuaza. Wanaeza kuwa wanaomba ama wanajipanga. Washambiki hawajakuja kwa wingi kwa vile hawaonekani. Mchezo unataka kuaza. Uwanja umekatwa nyasi vizuri.

Wakinadada wanashiriki katika mpira wa nyavu. Mmoja anashikilia mpira mwingine anataka kumchukulia. Mashabiki wameketi juu wanaangalia. Wamevaa barakoa mashabiki wengine.

Kortini kesi inaendelea, wanasheria wamesimama wakishikilia makaratasi. Wanamtetea mtu aliyeshikwa ,majaji wako mbele wanawaangalia wanasheria na watu waliokuja kuhudhulia kesi. Jaji mkuu ndio anasimamia korti yote nchini Kenya.

Washabiki wamejitokeza kwa wingi kuangalia mchezo. Wamefurahia wengine wamebeba bendera ya Kenya. Mwingine amechukua vuvuzela anaipuliza. Wengine wanainua mkono yao wakiwa wamefurahia. Wanaangalia timu ya nchi ya Kenya ikicheza kwenye mchezo huo.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anahutubia watu. Amevaa sare ya koti. Ni mkuu wa mahakama kuu ya Kenya. Alichaguliwa na ni mwanamke wa kwanza kupata nafasi hiyo.

Watu wamekuja ofisi ya huduma ili wasaidiwe. Wamekuja kwa mapema, wote wamevaa barakoa. Sehemu hii watu hukuja kuchukua pasipoti zao. Imeandikwa inafunguliwa siku ya jumatatu hadi siku ya ijumaa, kuazia saa mbili hadi saa kumi na moja jioni.

Watu wameketi chini kwenye sehemu moja, wengine wanainua mkono. Wamevaa nguo ya samawati pia kofia ni samawati. Wanaulizwa maswali, wanainua mkono kwa furaha. Wamekuja kwa pamoja.

Wachezaji wamefurahia wameshinda kikombe. Kwa pamoja wanainua kikombe juu wanaangalia mbele wakiwa kwa pamoja. Wameshinda mchuano. Wanacheza mpira wa nyavu, wanainua mkono kwa furaha sana.

Stesheni ya Huduma , wahudumu wamevaa nguo ya kazi. Wananchi wanapanga foleni ili wakuje kuhudumiwa. Serikali ilifungua sehemu hii ili wananchi wapate huduma za kiserikali kama vile kitambulisho, pasipoti, cheti cha kuzaliwa.

Shabiki ameshikilia bendera ya Kenya kwenye mkono, amevaa miwani. Washabiki wengine wako juu wanaangalia mchezo ukiendelea. Wanashibikia timu wa Kenya. Mshabiki mmoja amebeba mkoba anaonekana amehuzunika akitembea nyuma ya shabiki aliyefurahia sana.

Wananchi wamepanga foleni refu, akina mama wameleta watoto wao. Hapa ni kituo cha huduma. Unahudumiwa ukitaka huduma za kiserikali kama vile kitambulisho, cheti cha kuzaliwa, cheti cha kufa, pasipoti. Wananchi wametokeza kwa wingi. Serikali walifungua ofisi nyingi za huduma sehemu nyingi kote nchini.

Mwanamke mmoja ameketi akiangalia tarakilishi. Wenzake wawili wamesimama wanaangalia na yeye. Msichana mwingine mdogo pia ameketi kando. mawaya mingi iko juu ya meza. Kuna mafaili iko kwenye meza ya kufunga na kufungua.

Wanasheria wanaapishwa. Mmoja ameshikilia Bibilia, mwingine anashikilia Kurani. Wanahabari wameweka maikrofoni yao ili waweze kusikia wakiapishwa. Wamesimama kwa pamoja, wanapigwa sawira.

Wachezaji wa mpira wanakuja kwa pamoja kusherehekea mwenzao aliyefunga bao. Wanapiga makofi. Mashabiki wako juu wanafurahia. Mchezo unaendelea. Wametoka nje ya kiwanja ili washerehekee. Wamefurahia sana.

Aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya, Raila Amolo Odinga, amesimama pahali anataka kupigwa picha. Ni sehemu ya Huduma wananchi wanakuja kuhudumiwa kama vile ukitaka paspoti, kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa. Watu wanamuangalia akipigwa picha.

Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ameshikilia bibilia na katiba anaapishwa ili aweze kufanya kazi. Wakenya walimchagua mwaka wa elfu mbili kumi na tatu na mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Bibi yake anasimama kando akimsaidia kushikilia katiba. Watu wengi wamekuja kushuhudia akiapishwa.

Hapa ni sehemu ya mahakama, mtu anahutubia watu ameshikilia maikrofoni ,nyuma yake kuna bendera ya nchi ya Kenya. Mlango umefungwa kwenye chumba hicho anahutubia watu waliokuja kwenye kongamano.

Wahudumu wanahudumia wananchi waliopiga foleni refu. Wameshikilia makaratasi. Sehemu hii kuna matelevisheni mbili kubwa. Sehemu ya huduma inawasaidia wananchi wanaotaka huduma za kiserikali kama vile pasipoti na kitambulisho.

Wananchi wamejitokeza kwa wingi ili waweze kuhudumiwa. Wenye kuwahudumu wamekaa chini ya hema. Wananchi wamepanga foleni refu. Mwanamke mmoja anaonekana amemaliza kuhudumiwa. Anatembea akiwa ameshika mkoba. Polisi anawapanga watu ili wasilete vurugu.

Wakina dada wanashiriki katika mchezo wa mpira wa nyavu. Mmoja ameshikilia mpira anataka kupea mwenzake wengine wanataka kumchukulia. Uwanja wa mchezo haina watu wengi hakuna kiti cha washambiki.

Mkuu wa chama cha kisiasa cha ODM, Raila Amolo Odinga anainua mkono ya mtu mwingine mwenye kukaa kwenye hiyo chama. Wengine wamevaa nguo rasmi ya chama hicho. Wanahabari wameeka maikrofoni ili waskie Raila Amolo vile anasema.

Watu wamekuja uwanjani kusherehekea timu yao pendwa. Wamebeba bendera ya nchi ya Kenya, wanashikilia kichwa, wanainua mkono, wamefurahia. Wanaangalia timu ikicheza, watu wa asili yote ya kikenya na kabila zote wanasherekea timu inayowasilisha Kenya kwenye mchezo hio.

Aliyekuwa waziri wa nchi ya Kenya alikuja sehemu ya huduma ili kuangalia vile kazi inaendelea. Serikali ilifungua sehemu hii ili kusaidia wanachi kupata huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho ama cheti cha kuzaliwa. Wahudumu wamevaa sare ya kikazi wanamuelezea waziri vile kazi inaendelea.

Wachezaji wamesimama kwa pamoja wamefurahia, wanainua kikombe walioishinda walikua wanawakilisha timu ya kenya. Wamefurahia sana kwa vile wameshinda kikombe. Wamevaa nguo nyekundu iliyo na rangi zingine za bendera ya Kenya, imeandikwa Kenya Airways.

Jaji mkuu Martha Koome amesimama anawahutubia wanahabari. Anagalia tarakilishi kidogo mbele yake apa ni nje ya mahaka kuu ya Kenya. Ni wa kwanza Martha Koome kuchanguliwa kwa nafasi hicho kwa kuwa yeye ni mwanamke.

Wachezaji wa mpira wanashiriki katika mchezo huku wanashabiki wakiwaangalia kwa furaha. Wote wanangoja mpira iliyo kwa hewa ili ishike ardhi waikimblie uwanja huo haujamalizwa kutengenezwa kwa vile inaonekana iko kwa harakati ya kutengenezwa.

Shabiki wanaenda uwanjani kushabikia timu yao pendwa. Wamevaa wote nguo ya timu yao iliyoandikwa Goal Mahia. Wanapiga gumzo wakitembea. Mwanaume anatembea nyuma yao. magari yanaegeshwa kando, wanatoka ama wanaingia kwenye uwanja wa mchezo.

Watu wamekuja kuwahudumiwa sehemu hii. Wahudumu wa sehemu ya huduma wamekita kambi sehemu ili kuwasaidia wananchi. Wengine wamepanga foleni, wenye kuwahudumia wanaangalia kitabu wakishikilia rununu zao.

Sehemu ya huduma, ilifunguliwa na serikali mahali mingi nchini ili watu wapate huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa. Mhudumu ameketi kwenye kiti anaangalia tarakilishi. Karatasi zimewekwa juu ya meza hio.

Wachezaji wanawake wanashabikia timu yao. Wanasimama wakipiga makofi huku wamevaa nguo za timu yao imeandikwa KPR , wengine wako nyuma wanaangalia mchezo unavyoendelea.

Cheti cha kuzaliwa. Mtu alizaliwa hospitali ya Embu, embuwest pahali anaishi. Mwenye kuandika cheti hii ameweka sahihi yake. Aliizaliwa kama ni mwanamke.

Sehemu ya mtaro maji hupita. Kando ni barabara. Maji machafu yanapita hapa. Watu walichimba ili waweke paipu ama watengeneze kitu kingine.

Watu wamekuja kushabikia timu yao pendwa kwa umakini. Wanaangalia mchezo unavyoendelea wengine wakipiga gumzo. Msichana mmoja ameshikilia pombe la Tusker, amevaa nguo iliyoandikwa Kenya Airways iko na rangi za bendera ya nchi ya Kenya.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Martha Koome na gavana wa kaunti la Nairobi Johnson Sakaja wamesimama wanapigwa sawira wamekuja kongamano moja. Jaji huyo amevaa sare ya kikorti.

Washabiki wamekuja uwanjani kushabikia timu yao pendwa. Timu yao ni ya nchi ya Kenya. Wengine wamevaa nguo ya timu yao ilyoandikwa Kenya mbele. Wanaangalia kwa umakini mchezo ukiwa umeendelea. Mmoja amevaa kioo anapiga sawira ama.

Wachezaji wa mpira wanakimbilia mpira. Mmoja anataka kuipiga. Wanashiriki mchezo huo kwenye uwanja wa polisi. Washabiki hawaonekani. Timu moja imevaa nguo nyekundu ingine imevaa nguo nyeupe.

Watu wamekuja kuhudumiwa kwenye kituo cha huduma. Serikali ilifungua kituo hiki pahali mingi nchini ili wananchi wapate huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa. Wanaume wanne wamekaa chini wanahudumiwa. Mwenye kumhudumu amevaa nguo ya kazi huku ana angalia tarakilishi.

Mwanariadha anacheza mchezo wa kuruka. Ameruka akaanguka mchangani. Wenye kumpea maksi wanakaa kando wakiangalia. Hakuna washabiki kwa vile maviti ziko wazi.

Rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto Kipchichir na mkuu wa mahakama kuu ya Kenya na jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome ametoka kwenye kongamano wanatembea kwa pamoja wametabasamu. Mlinzi wa rais ako kando anamwangalia.

Mhudumu anahudumia mwananchi aliyekuja sehemu ya Huduma. Serikali ilifungua sehemu hii ili wananchi wahudumiwe wakitaka huduma za kiserikalai kama vile pasipoti, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa na cheti cha kufa. Wananchi wanapiga foleni wanaongoja kuhudumiwa. Wenye kuwahudumia wamevaa sare ya kazi.

Sehemu ya serikali ilifungua sehemu hii kuwahudumia wananchi wanaotaka huduma za kiserikali kama vile paspoti, kitambulisho na cheti cha kuzaliwa. Wenye kuwahudumia wanakaa kwa meza wanaangalia tarakilishi wamevaa nguo ya kazi na wanasaidia wananchi waliopanga foleni.

Wachezaji wanafanya mazoezi kabla ya mchuano kuanza. Wamevaa nguo nyekundu imeandikwa KDF kwenye kifua. Wanafanya mazoezi ili waweze kuwa tayari pindi mchezo inapoanza. Wako kwenye uwanja wa mchezo.

Wachezaji wanawakilisha nchi ya Kenya wamesimama kwa laini wanasikiliza wimbo ya kitaifa. Watu huisikiliza kabla ya kuanza mechi yao. Bendera ya Kenya imewekwa kwenye televisheni kubwa nyuma juu ya uwanja.

Wananchi wanapanga foleni ili waweze kuhudumiwa. kwa hapa ni sehemu ya huduma watu wanakuja kuchukua vitu kama pasipoti ama huduma zingine za kiserikalai kama kipade na cheti cha kuzaliwa ama kufa.

Washabiki wamekuja kwa wingi kuangalia timu yao pendwa ikishiriki kwenye mchezo wa kandakanda. Mtu mmoja amevaa sare la kiaskari anaangaalia rununu yake akiwa ameketi. Wengine wamevaa nguo lilioandikwa KDF. Wanaangalia kwa umakini mchezo ukiendelea.

Msichana anashabikia timu ya Bandari. Amekuja uwanjani amevaa nguo ya timu yake anatabasamu. Bado mchuano ujaaanza kwa vile pahali washabiki wanakaa iko wazi. Msichana huyu anapenda timu yake sana.

Wasichana wanashiriki katika mchezo wa mpira ya mkono. Mmoja ameshikilia mpira kwa mkono anataka kurushia mwingine. Wengine wanataka kumchukulia. Mashabiki wameketi kwenye viti wanaangalia kwa utaratibu mchezo ukiendelea.

Wagu wamekuja kutafuta huduma sehemu hii. Wamepanga foleni ndefu. Wameshikilia mabahasha. Wengine wamesimama wakihudumiwa. Polisi anazunguka akiangalia kila kitu kiwe sawa na watu wafuate foleni.

Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya uhuru Muigai Kenyatta na aliyekuwa jaji mkuu Maraga anaangalia kitu wanaelezeana. Walikua nje ya koti kuu ya Kenya. Wote walistaafu kuna wapya wako kwenye ofisi zao.

Rais wa nchi ya Kenya Ruto amesimama na jaji mkuu wa kenya Martha Koome, ilikuwa siku ya kuapishwa kwa Rais Ruto, watu wengi walikuja kuhudhuria akiapishwa. Alichaguliwa na wakenya mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Sehemu ya huduma. Wananchi wanakuja kupata huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho, waraka ya kuzaliwa na cheti cha kufa. Mhudumu amevaa sare ya kazi anazunguka akiangalia wananchi waliopanga foleni wapate huduma.

Sehemu ya wanaanchi kutupa uchafu yao , wanaharibu mazingira ugonjwa unaambukizwa machafu yakiletwa hivi linafaa kuchomwa na kuwekwa pahali moja wananchi wamefanya makosa sana kutupa hivi uchafu zao za nyumba.

Wa kina dada wanacheza mpira wa mkono. Mmoja anaruka akipiga mpira. Washabiki wamekaa wengi sehemu ya viti wakiangalia mchezo ukiendelea. Mashabiki wanapenda mchezo hiyo kwa vile wamejitokeza kwa wingi.

Wachezaji wa kandanda wamesimama kwa pamoja, sehemu ni ya uwanja wa mchezo. Wamevaa nguo iliyoandikwa KDF. Wanachezea timu ya jeshi ya kulinda nchi ya Kenya. Basi imewaleta iko nyuma ya uwanja.

Mama anasimama kwenye bodi nyeupe ili apigwe picha ya pasipoti. Mwingine anaangalia kwa tarakilishi kutegeneza picture yake. Anaeza tumia picha hio akitaka kupata kitambulisho ama pasipoti. Huduma hizi hupatikana sehemu mingi nchini.

Sehemu ya huduma ilizinduliwa na serikali ili kuwahudumia wananchi wanaotaka huduma za serikali kama vile pasipoti, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa, cheti cha kufa. Ingia kwenye ghorofa la huduma unapatana na meza ilioandikwa meza ya taarifa. Unaulizia kitu unachotaka hapa alafu unaelekezwa.

Wachezaji wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo. Wanafurahia wakipeana motisha. Mchezo huu inataka kuanza. Wanaongoja munda wa mchezo ufike. Wanaonekana wakikimbia kwenye mazoezi.

Rais William Samoei Ruto na jaji mkuu Martha Koome wanatoka sehemu. Martha Koome amevaa nguo ya kikotini. William Ruto amevaa suti huku anatabasamu wakitoka kwenye jumba moja.

Kitabu ya paspoti. Watu wanafaa kuja kuzichukua, zimemalizwa kutengenezwa. Bila kitabu hiki hauwezi toka nje ya nchi. Inapatikana sehemu za huduma, mtu akitaka anaenda analipa pesa anaenda huduma ili ahudumiwe na kupewa paspoti.

Mkuu wa chama cha kisiasa cha Wiper Kalonzo Musyoka anawahutubia watu. Wanachamaa wamemzingira wakisikia hotuba yake. Chama hiki hutumiwa na wanasiasa wakitaka kusimamia kiti kwenye uchaguzi.

Washabiki wamekuja uwanjani kusherehekea timu yao pendwa. Wanasimama wakitabasamu kwa furaha. Mwingine anapuliza firimbi. Timu yao inashiriki kwenye mchezo. Wamevaa nguo ya timu yao iliyoandikwa Tusker.

Sehemu ya huduma. Wananchi wanakuja kuhudumiwa huduma za kiserikali kama vile pasipoti, kitambulisho, cheti cha kuzaliwa ama cheti cha kufa. Kuna meza ya taarifa ukiingia unauliza uede wapi. Serikali ilifungua sehemu hii pahali mingi nchini.

Sehemu ya huduma. Serikali ilifungua sehemu hii pahali mingi nchini ili wananchi waweze kupata huduma za kiserikali kama vile paspoti , kitambulisho , cheti cha kuzaliwa ama ya kufa. Picha ya rais wa nchi ya Kenya William Samoei Ruto imebandikwa kwenye ukuta. Wakufanya kazi sehemu hiyo wamevaa nguo ya kazi

Washambiki wamekuja kwa wingi kusherekea timu yao pendwa, wengine wamevaa nguo ya timu yao, wengine wamepaka rangi ya timu yao. Mwingine anaichukua vuvuzela anaipuliza. Wanafurahia kuangalia timu ikicheza.

Watu wanashiriki katika mchezo wakandanda. Mmoja anafungua mdomo akingoja mpira umkujie. Mashabiki wamekaa juu kwenye viti wakiangalia mchezo ukiendelea. Hapa ni uwanja wa mchezo.

Wachezaji wanashiriki katika mchuano wao mpira wa kandanda. Mmoja anaenda kupiga mpira, washabiki wamejaa juu wanaangalia mpira ukiendelea. Hapa ni uwanja wa mchezo.

Wananchi wamepanaga foleni nje ya hema ili wapewe usaidizi. Wenye kuwasaidia wamekaa kwenye kiti wako na matarakilishi. Wameshikilia kalamu wako tayari kuwasaidia wananchi hawa. Wamepanga foleni refu.

Rais wa Kenya Wiliam Samoei Ruto Kipchirchir, ameshikilia bibilia na katiba mkono wake. Bibi yake anamsaidia. Watu wengi wamekuja kuhudhuria akiapishwa. Alipochaguliwa na wakenya mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili aliapishwa ili afanye kazi.